Hii ni mimea kadhaa iliyopandwa kwenye sufuria ndani ya chombo chenye maji ya kijani. Kinaonekana kama mfumo wa hydroponics . Baadhi ya mimea ina majani makubwa na mengine ni midogo zaidi.

Huu ni mfumo cha kilimo ya hydroponiki ambapo mimea inakuzwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Unaweza kuona mimea midogo imepandwa kwenye mabomba ya PVC yanayopangwa kwa usawa na wima, yakitumia nafasi ndogo na maji kidogo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mfumo huu unaonyesha mimea inayokuzwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho yanayopita kwenye mabomba meupe. Kuna mimea nyingi yenye majani mabichi inayoonekana kuwa ni ya aina mbalimbali.

Kuna bustani iliyokuwa na mimea inayofanana na saladi inayokuwa kwenye vyungu au makontena. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na kijani kibichi.

Kuna mwanamke anayechunguza mimea, labda katika mfumo wa kilimo cha hydroponic , ndani ya jengo au chafu, kama inavyoonekana kutoka kwa muundo wa chuma na plastiki nyuma yake. Mwanamke huyu amevaa shati lenye miraba, na anaonekana akifanya kazi ya kutunza mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia mabomba yaliyopangwa kwa mtindo wa zigzag au wima na kila bomba lina matundu ambapo mimea midogo imepandwa.

Huu ni mfumo wa haidroponiki wa kujitegemea unajumuisha tanki la samaki chini na kitanda cha mimea juu yake. Mfumo huu unatumia maji kutoka kwenye tanki la samaki kulisha mimea na mimea hsafisha maji kwa samaki.

Hili ni shamba la kisasa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inaonekana kama saladi inakuzwa katika maboma yaliyopangwa kwa safu badala ya kwenye udongo. Mabomba hayo yanaonekana kuwa na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa mimea kukua.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba, yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho, badala ya udongo kukuza mimea.

Hii ni mfumo wa hydroponiki, inaonekana kama mimea mdogo imepandwa kwenye mabomba mawili ya kijivu, yaliyopangwa kwa usawa, ambapo mimea hio inaweza kupata virutubisho kupitia maji badala ya udongo.

Huu ni mfumo wa hydroponiki, kuna mimea mdogo unaoonekana kuwa mche umepandwa kwenye chungu cheusi. Chungu hicho kimewekwa kwenye mfumo wa kilimo cha hydroponiki unaonekana kuwa na mabomba meusi yanayobeba maji au virutubisho.

Hii ni ukulima wa haidroponiki. Kuna mimea aina ya saladi iliyopandwa kwenye mfumo wa hidroponiki. Mimea ina majani ya kijani kibichi na imewekwa kwenye chombo cheusi. Mfumo haidroponiki unaonekana kuwa na bomba la maji na tangi ya maji. Mimea imewekwa juu ya meza ya mbao.

Hizi ni nyanya zimepangwa na kusafirishwa kwenye mganda wa kusafirishwa ndani ya kituo cha usindikaji au ghala. Nyanya ziko kwenye makreti ya kijani na zinaonekana zinapitia mchakato wa kuchagua au kupakia.

Hili ni chafu. Ndani ya chafu hii kuna mimea iliyokuwa katika safu ndefu. Muundo wa chafu umetengenezwa kwa fremu za chuma na kufunikwa na nyenzo ya uwasi labda plastiki au kioo kuruhusu mwanga wa jua kuingia na kulinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa.

Hii ni kilimo cha viwanda ambapo ng'ombe wa maziwa wamewekwa katika shamba . Kuna ng'ombe wengi wakiwa wamefungwa katika vizimba , ng'ombe hao wanaonekana kuwa katika banda la kulishia na wengine wanalala chini.

Kuna kiasi kikubwa cha uyoga mweupe unaokuwa kwenye udongo labda ndani ya chumba cha kukuzia uyoga au shamba la uyoga, uyoga unaonekana kuwa umepangwa kwa safu ndefu na kuna idadi kubwa ya uyoga.

Huu ni shamba la kabechi, kabechi zimepangwa kwa safu ndefu na zinaonekana zimekoma au ziko tayari kuvunwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna miti na milima kwa ubali.

Hii ni trakta likifanya kazi shambani, trekta hili linaonekana nikitumia kifaa cha kilimo pengine cha kupanda au kulima. Kwenye mistari ya mimea iliopangika vizuri, mimea hio inaonekana kuwa michanga au yenye afya.

Hili ni shamba la kuku iliyoonyesha idadi kubwa ya kuku WA nyama wakiwa wamekusanyika ndani ya banda kubwa. Kuna mfumo ya kulisha na kunywesha kuku inayoonekana katika picha hili.

Hili ni chafu inaonyesha safu ndefu za mimea iliopandwa ndani ya muundo wenye pala plastiki au kitambaa cheupe kinachopitisha mwanga. Njia ya kati inaonekana ikiwa tupu, ikitenganisha safu za mimea iliyopangwa vizuri upande zote mbili.

Hii ni kilimo cha viwanda. Kuna shamba la chai lenye mandhari mzuri, kuna safu ndefu za mimea ya chai yenye majani mabichi na njia ndogo inayoonekana katikati ya shamba.

Haya ni kilimo cha viwanda. Kuna kikalu au shamba dogo la mimea, labda migomba ikiwa imefunikwa na wavu wa kijani au buluu unaotumika kulinda mimea. Mimea mingi ya kijani kibichi inaonekana mbele na nyuma kuna jengo na watu wachache wanaofanya kazi au kusimama.

Hii ni kilimo cha viwanda. Kuna kundi la watu wakichagua na kushughulikia matunda ya kahawa yaliyoiva. Kuna rundo kubwa la matunda ya kahawa yenye rangi nyekundu na njano mbele. Watu kadhaa wamejikusanya karibu nao wakichagua kahawa . Nyuma kuna jengo.

Hii ni kilimo cha viwanda. Kuna shamba kubwa la kabichi. Safu nyingi za kabichi zinaonekana zimekomaa. Vimepandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia, zikinyoosha mbali kuelekea upeo wa macho.

Hii ni kilimo cha viwanda, kuna kuku wengi wadogo ndani la banda la kuku wakiwa wamekusanyika karibu na viombo vya chakula na maji. Vyombo hivi vyeupe vina maandishi kwenye mabano Chicken na drinker . Sakafu inaonekana kuwa na matandiko ya udongo au maranda.

Hii ni kilimo cha viwanda. Kuna kundi kubwa la vifaranga au kuku wachanga. Wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja kwenye sakafu iliyofunikwa na matandiko labda katika banda la kuku.

Hii ni kilimo cha kiwanda kuna chafu yenye mimea mingi iliyopangwa kwa safu ndefu ikiwezekana ni nyanya au mboga nyingine, mimea hiyo inakuwa vizuri ndani ya muundo wa chafu unaonekana kuwa na paa la plastiki au glasi na muundo wa chuma yameunganishwa mikono.

Hii ni kilimo ya viwanda na ng'ombe wakiwa kwenye chumba cha kukamulia maziwa. Wamepangwa kwenye vibanda maalum ya kukamulia. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa katika mazingira safi na yenye mpangilio tayari kwa ajili ya kukamuliwa maziwa.

Hii kilimo cha viwanda kuna uyoga wa jaza ukilimwa ndani wa mfumo wa kilimo wima, ambapo uyoga unakuwa kutoka kwenye mfuko ilioningi'nia. Mfuko hio inaruhusu uyoga kukuwa na inaonekana kuwa katika mazingira yanaotabitiwa labda ndani ya chafu.

Hili ni shamba iliyo na mimea ilyopandwa. Kuna mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini katikati ya mashamba ya mazao, huku bomba la umwagiliaji likipita ndani ya mfereji huu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani ukitumia bomba la umwagiliaji la kubebeka likivutwa na mashine ya kumwagilia ikiwezekana aina moja mzuri. Bomba hilo linaonekana likipeleka maji kwenye mimea iliyopandwa kwenye mistari na udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu.

Hili ni shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji au matuta ambapo maji yanapita kwenye vijito vilivyochimbwa kati ya mistari ya mimea. Mabomba yanaonekana yakitumika kuelekeza maji kwenye vijito hivyo.

Kuna mimea midogo ikikua ardhini ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone au bomba jeusi likipita karibu nao. Udongo uanonekana kuwa na unyevu na kuna mwanga wa jua ukipiga sehemu ya picha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani. Maji yanapigwa kutoka chanzo cha maji kupitia mabomba meupe na kumwagika kwenye shamba yenye mimea na mazao. Kuna mabomba meupe yaliyopangwa yakitoa maji kwa nguvu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika kumwagilia shamba lenye mimea midogo labda viazi au nyanya. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa ardhini na maji yanatoka kutoka kwenye matundu madogo, yakienea kwenye udongo wenye unyevu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji, unaotumika kumwagilia mimea shambani. Mfumo huu unatumia vinyunyuzaji kusambaza maji kwa namna inayofaa kusaidia ukuaji wa mimea.

Hili ni shamba lenye mimea midogo pengine mahindi iliyomwagilia maji kupitia mfumo wa mabomba meupe yanayopita katikati ya mashamba. Mbingu inaonekana ikiwa na mawingu na kuna miti kwa umbali.

Hili ni shamba la mimea pengine pilipili hoho au mimea mingine ya bustani ikimwagiliwa maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba kubwa jeupe linalopita katikati ya shamba na kutoka hapo mabomba madogo meusi ya matone yanaenea kando ya safu za mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Hili ni shamba likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa bomba la plastiki. Bomba hilo jeupe, refu linaonekana likipitisha maji kwenye mimea iliyopandwa shambani. Likiwa njia rahisi na yenye ufanisi ya kusambaza maji kwa mazao.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji. Kuna shamba lililonyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji. Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo maji utolewa kwa njia ya kinyunyizo inayofanana na mvua na kusambazwa sawasawa kwenye mimea.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji. Kuna shamba lenye mimea na udongo na kuna mwenye amevaa nguo ya rangi ya buluu akiwa ameinama katikati ya shamba. Pia, inaonekana kama kuna mfumo au bomba likipita kwenye shamba.

Kuna shamba lenye udongo mwekundu likiwa na mistari ya mimea midogo iliyopandwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ukiwa na mabomba meusi yaliyotandazwa kando ya mistari ya mimea na mrija midogo meupe ikionekana.

Hili ni shamba lenye udongo na mmea mchanga. Unaonyesha umwagiliaji maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna pia bango ndogo lenye maandishi lisiomeka vizuri nyuma ya mmea.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji. Kuna shamba la kilimo lenye mimea midogo iliyopangwa kwa safu. Chini ya muundo wa wavu unaotoa kivuli au ulinzi, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumia mabomba meusi yaliyolala chini kando ya safu za mimea yakisambaza maji moja kwa moja hadi mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Kuna shamba la mimea marefu likiwa na miti midogo iliyopandwa kwa mstari. Mimea hii inasaidiwa na vijiti virefu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kwenye ardhi. Hii ni njia ya kawaida ya kilimo kwa mimea kama vile nyanya, ambayo uwezesha mimea kukuwa vizuri na kuzaa maganda mengi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo maji hutolewa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba madogo yenye matundu, hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Mfumo huu, unaweza kutumika katika bustani, mashamba na maeneo mengine ambapo umwagiliaji unahitajika.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu unatumia mabomba meusi yaliyowekwa kwa safu kwenye udongo mwekundu. Kuna mimea michache midogo inayoanza kuota kwenye safu hizo. Hii ni njia bora ya kuweka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mvuto katika shamba mimea imeandaliwa kwa safu na maji yanatiririka kati ya safu hizo. Mfumo huu unatumia mvuto kusambaza maji kwenye mashamba.